Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo ni kiuzio cha nguo. Pana, pana manguo ya kila aina ya wanawake ya wanaume pia. Pia pana mtu ambaye anaonekana anaweza kukagua nguo hii, zile.

Mahali hapa ni kuuzio cha mavazi. Panaonekana panauzwa mavazi ya aina nyingi. Mavazi ambayo yanaokana ni mashati. Mashati haya yanaonekana kuwa ni safi na yameweza kupangwa vyema.

Mahali hapa ni mahali ambapo panauzwa nguo za watu za kuvalia. Panaonekana hasa panahusika na nguo za wanawake. Mwanzo pana nguo zinazovaliwa na wanawake wakubwa kwa wadogo.

Mahali hapa panaonekana kuwa panauzwa nguo. Nguo hizi zinaonekana kuwa ni za wanaume kwa wanawake. Viatu ambavyo vinaonekana vyema ni viatu vya wanawake. Pia panaonekana pana sanamu iliyovalishwa nguo.

Sokoni hapa panaonekana kuwa panauzwa nguo. Panaonekana kuwa panauzwa nguo aina zote. Kuna nguo za watoto, nguo za watu wazima, nguo za wanaume na pia nguo za wanawake. Nguo hizi zinaonekana kuuzwa kwa bei ya chini kabisa ya hamsini.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni pahali ambapo panauza manguo ya kuweza kuvalia. Panaonekana pana nguo za kila mtu, iwe ni watoto, watu wazima, wasichana kwa wavulana , nguo zote zinaonekana kuwa zinaeza kupatikana hapa. Pia wanaonekana kuwa wanauza kofia.

Mahali hapa panaonekana huwa ni kiuzio cha nguo. Nguo hizi zinaonekana kuwa ni za wanaume kwa wanawake. Mahali hapa panaonekana pia wameweza kuwasha taa yake ili wanunuzi wakija waweze kuona vyema.

Hali hapa ni kiuzio cha nguo pia panaonekana panashughulika na uuzaji pia wa viatu. Pana viatu vyekundu, viatu vya rangi wa samawati, viatu vya rangi wa manjano. Pia panaonekana panauzwa manguo kama vile.

Mahali hapa panaonekana kuwa mi kiuzio cha nguo. Anauza nguo za aina yeyote nguo za watoto, nguo za watu wazima pia nguo ambazo huvaliwa mtu akienda ofisini na mahali pa mchezoni.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kiuzio cha nguo, panaonekana pana. Nguo za kuvaliwa n wanaume pia panaonekana pana viatu. Viatu hivi vimeweza kuekelwa mahali juu. Pia nguo hizo zimeweza kuhangiwa katika hanger .

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo panaendeleza biashara. Biashara hii inaonekana kua ni ya uuzaji ya mavazi. Pana mavazi ya wanaume kwa wanawake. Mavazi haya yameweza kupangwa vyema.

Hapa ni kiuzio cha nguo, nguo hizi zinaonekana haswa ni suti ambazo zimeweza kupangwa vyema panaonekana pana suti nyeusi, suti nyeupe na suti za marangi mengine.

Mahali hapa, panaonekana kuwa ni kiuzio cha mavazi, kiuzio hiki kinaonekana kuwa, ni kiuzio cha, mavazi ya wanaume kwa wanawake, panaonekana pana, watu ambao wamekuja, kununua mavazi hapa,

Hapa ni pahali ambapo panauza mavazi. Panaonekana pana mavazi aina nyingi; ya wanaume, ya wanawake, ya watoto, ya wavulana na pia ya wasichana. Pia mavazi haya yanaonekana kuwa yameweza kupangwa vyema.

Mahali hapa, ni pahali pa kuuzia mavazi. Mavazi haya yanaonekana kuwa ni ya wanaume kwa wanawake. Panaonekana pia pamewekwa baluni ukutani, bei ya nguo hizi inaonekana kuwa ni mia moja.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kiuzio cha viatu. Panaonekana panauza viatu vya wanaume kwa wanawake. Viatu hivi vinaonekana kuwa ni viatu ambavyo ni safi. Pia panaonekana pana viatu vya watoto.

Mahali hapa, ni mahali ambapo panauza mavazi. Mavazi haya yanaonekana ni mavazi ya wanaume, kwa wanawake. Mahali hapa panashughulika na mavazi pia ya watoto na watu wazima.

Pahali hapa ni kiuzio cha bidhaa. Bidhaa kama vile mavazi, pia panaonekana panauzwa viatu. Viatu hivi vinaonekana kuwa haswa ni za wanawake. Viatu hivi pia vimeweza kupangwa vyema.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kiuzio cha nguo, panaonekana pana nguo aina nyingi. Duka hili linaonekana kuwa limeweza kuzingirwa na glasi. Manguo haya yamewekwa kwenye glasi hizi ambapo unaweza kuwa kuyaona ukiwa upande wa nje.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kiuzio cha nguo. Kuizio cha nguo hiki panaonekana pana manguo aina zote kwa wanawake na wanaume. Watu wanaonekana kuja hapa ili kuweza kununua manguo yao.

Mahali hapa ni mahali ambapo panauzwa manguo. Nguo hizi zinaonekana ni za wanaume kwa wanawake, pia pana nguo za watoto. Nguo hizi zinaonekana huwa zimeweza kupangwa vyema.

Hapa panaonekana kuwa ni kiuzio cha mavazi. Panaonekana panauza mavazi mengi. Panaonekana pia pana mavazi ya wanaume kwa wanawake. Mavazi haya yanaonekana kuwa yameweza kupangwa vyema.

Hapa ni mahali ambapo panaendeleza uuzaji wa bidhaa. Bidhaa hizi ni bidhaa kama vile manguo na viatu. Mahali hapa panaonekana kuwa ni soko, soko ambalo watu huja kununua mavazi.

Mahali hapa ni mahali ambapo panauzwa, bidhaa kama vile mavazi, bidhaa za utamaduni, panaonekana pana mavazi, ya wanawake, kwa wanaume, na pia pana bidhaa za utamaduni, kama vile nyungu na.

Hapa pana gari, gari hii ni aina ya pickup . Inaonekana kuwa liko mahali ambapo pana nyasi na pia mahali ambapo miti imeweza kupandwa ama kumeeshwa vizuri sana.

Mahali hapa panaonekana pana gari. Gari hili ni la rangi wa samawati. Pia panaonekana pana watu watatu, wanawake wawili, na mwanaume mmoja. Mwanamke mmoja ameweza kuvalia shati ama blausi la kala nyeupe.

Mahali hapa ni mahali ambapo panaonekana ni mahali ambapo gari huweza kuenda kuoshwa. Panaonekana pana magari mingi ambayo ni masafi. Pia pana gari jeusi ambalo linaonekana kuwa limeweza kusimama hapa mbele.

Mahali hapa, panaonekana kuwa ni kiuzio cha magari, panaonekana pana magari mapya ambayo magari yenyewe, kwa kiasi ni, magari manne hivi, pia panaonekana pana watu ambao wameweza kukaa chini wakingojea, watu ambao watanunua magari yale.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana magari mengi ambayo mengine ni ya rangi mweusi mengine ya rangi mweupe pia pana watu ambao wanaweza kutembea. Huko panaonekana kuwa pana mlinzi ambaye amewekwa kuweza kuyangalia magari haya yasiweze kuja kuibiwa.

Hili ni gari. Gari aina ya matatu. Matatu hili linaonekana kuwa limeweza kupakiwa mahali. Matatu hili linaonekana ni la rangi mweupe. Matatu hili pia linaonekana kuwa ni safi.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana gari, lililopakiwa kando ya barabara, pahali ambapo gari hili limepakiwa panaonekana kuwa pana lami, pia kando yake pamemea nyasi, upande ule mwingine kunaonekana kuwa na mlango wa kuingia, jumbani pa mtu.

Mahali hapa panaonekana pana gari jeupe, pia panaonekana pana watu wawili walioshika makaratasi fulani, panaonekana watu hawa wawili ni watu wenye furaha sana.

Mahali hapa panaonekana ni mahali ambapo pana magari. Panaonekana pana magari manne, ambayo yameweza kupakiwa nje ya jengo fulani. Pana gari ambalo linaonekana limeweza kuoshwa na likang'ara vyema.

Mahali hapa panaonekana ni kama ni kiuzio cha magari. Panaonekana pana gari mbili ambazo zinaonekana vizuri. Panaonekana kuwa kuna mtu ambaye ameshika file ambayo anawaonyesha na kuwaelezea wenzake wawili ambao wanakaa kuwa ni mke na mme wake.

Mahali hapa panaonekana pana magari mawili. Gari moja ni la rangi ya samawati hilo lingine ni la rangi nyeusi, pia panaonekana pana mtu ambaye anaelekea kwenye gari lile. Mtu huyo ameweza kuvaa koti.

Mahali hapa panaonekana pana magari mengi. Magari haya yanaonekana kuwa ni aina moja lakini yana marangi mbalimbali mle. Kuna magari ya samawati, magari mekundu, magari meusi pia pana magari meupe.

Mahali hapa panaonekana pana gari nyingi, gari zingine nyekundu, nyeusi, nyeupe. Pia panaonekana pana watu wawili, mtu mmoja anayeonekana kuwa ameelezea kidole chake kumwonyesha mwenzake gari fulani.

Hili ni gari, gari hili ni la aina ya Volkswagen. Gari hili ni la rangi nyeupe. Linaonekana kuwa limeweza kuwasha mataa ya chini. Gari hili linaonekana kuwa ni safi kabisa.

Hili ni gari. Gari hili linaonekana kuwa limeweza kupakiwa nje ya jumba la mtu. Gari hili ni aina ya Prado, linaonekana kuwa ni gari jeusi.

Mahali hapa panaonekana kuwa na gari, gari hili ni la aina ya subaru ambalo limesajiliwa katika nambari KCQ 052X linaonekana kuwa imepakiwa pahali ndani.

Gari aina ya Volkswagen , gari hili, linaonekana kuwa limepakiwa katikati ya barabara, barabara hii, inaonekana kuwa, kando yake pameweza kupandwa na kumea miti vyema.

Hili ni gari. Gari hili ni aina ya matatu. Matatu hili linaonekana kuwa lipo safarini likielekea mahali, pia panaonekana pana magari mengine ambayo yanaelekea upande wenye matatu hili limetoka.

Mahali hapa panaonekana kuwa na watu wawili mmoja ambaye ni mwanamke na mwingine ambaye ni mwanaume. Mwanaume huyu anaonekana kuwa ameshikilia kitabu mkononi pake pia anaonekana kuwa anamwonyesha mwanamke yule kitu ambacho kinaonekana kama ni gari hivi.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana magari mengi, pana magari meusi na magari mengine mengi. Pia panaonekana kuwa panaweza kupandwa miti na nyasi vyema.

Hapa panaonekana pana gari lililopakiwa mahali. Gari hili linaonekana kuwa ni gari ambalo ni kubwa. Gari hili pia linaonekana kuwa ni safi sana.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kiuzio cha magari aina ya Tesla. Panaonekana pana magari mawili ambayo yanaonekana vizuri, ambayo magari haya mawili ni meupe. Pia panaonekana pia pana mnunuzi ambaye anaonyeshwa gari hili.

Hili ni gari ambalo linaonekana kuwa limepakiwa pahali ambapo pameweza kumea nyasi. Nyasi hii inaonekana ni refu mno. Gari hili linaonekana kuwa ni gari la kitambo, linaezekana kuwa lilipakiwa hapa enzi zile za kitambo

Gari hili linaonekana ni gari la kubebea abiria. Abiria ambao hubebwa na gari hili sana sana huwa ni watalii. Watalii hawa huenda kuonyeshwa vitu vilivyo nchini mwetu.

Hili ni gari aina la matatu. Matatu hili linaonekana kuwa limepakiwa na mwenyewe kaenda shughuli zingine, pia panonekana pana miti mirefu mirefu mahali ambapo matatu hili limeweza kupakiwa.

Hapa panaonekana ni mahali ambapo ni kiuzio cha magari. Panaonekana pana magari mengi. Pana magari meusi na magari meupe. Magari haya yote yanaonekana kuwa ni magari ambayo ni safi.

Pahali hapa panaonekana kuwa magari yameweza kusanyika na yamesimama. Kuna gari moja aina ya Sienta ambalo limesajiliwa katika nambari KBR 740Q na pia kuna gari aina ya Subaru ambalo ni KCH 539P.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo pana magari mengi. Panaonekana kuwa na magari, meusi magari meupe. Magari haya yote yanaonekana kuwa ni magari ambayo ni safi.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali ambapo panashughulika na uoshaji wa gari Panaonekana pana magurudumu ya gari ambayo yanaweza kumwagiliwa maji ambayo yameweza kuoshwa kwa sabuni na sasa yanakamuliwa kwa maji.

Mahali hapa panaonekana pana magari mengi, kuna magari meupe, gari jeusi na pia pana gari la rangi wa samawati. Magari haya yanaonekana yamepakiwa pahali ambapo pana nyasi njema sana. Pia pana miti ambayo imemea.

Pahali hapa panaonekana kuwa pana magari mengi, kuna gari jeupe ambalo ni la aina ya Subaru ambalo limesajiliwa katika nambari KCE 982P. Pia pana magari meusi ambayo yameweza kupakiwa kule nyuma.

Mahali hapa panaonekana ni sokoni, ambapo panauzwa bidhaa kama vile machungwa, mahindi, viazi. Wauzaji wanaonekana kuwa wameweza kukaa kila mtu sokoni pake. Wanunuzi wanaonekana kuja sokoni na kutafuta mnunuzi ambaye anamuona vyema.

Mahali hapa panaonekana ni sokoni. Sokoni hapa panaonekana panauzwa bidhaa ambazo hutumika sana sana kwa upishi. Pana bidhaa kama vile dania, nanasi, pilipili ,ndimu ,ambazo zinazouzwa hapa.

Mahali hapa panaonekana kuwa panauzwa bidhaa nyingi. Panaonekana pana viatu ambavyo huvaliwa na wanawake pia pana manguo pia ya wanawake. Pia pana mchoro na pia pana shanga ambazo huvaliwa na watu.

Mahali hapa panaonekana ni sokoni ambapo panauza bidhaa mbalimbali, bidhaa kama vile viazi, mahindi, machungwa, nyanya, mandizi, kabichi, karoti. Pia panaonekana pana njia ya watu kupitia hapa kando.

Mahali hapa panaonekana pana mijengo midogo midogo. Mijengo hii inaweza kuwa ni soko za watu , ambazo watu huuzia bidhaa. Pia panaonekana pana magari na pana watu ambao wanatembea kwa miguu. Pia pana watu wenye pikipiki na wengine wameweza kupakia magari yao.

Sokoni ambapo panauzwa bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, nyanya, viazi, pia, panaonekana kuwa na muuzaji ambaye anashughulika na shughuli ya kukatakata vitu, pande ule mwingine kunaonekana kuwa na watu ambao wanaonekana kuwa wananua bidhaa kutoka katika soko lingine.

Hapa ni sokoni. Sokoni hapa panauza bidhaa kama vile mavazi haswaa mavazi. Panaonekana pana watu ambao wanaweza kuchambua nguo hizi na kuweza kununua zile zinaweza weza wafurahisha.

Mahali hapa ni sokoni, sokoni hapa panauzwa bidhaa mbalimbali, bidhaa kama vile vitunguu na bidhaa zingine ambazo hutumiwa kwa upishi. Panaonekana pana watu ambao wameingia hapa ili kuweza kununua bidhaa zile.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni sokoni ambapo panauzwa bidhaa na mbalimbali. Panaonekana pana watu wengi, watu hawa wanaonekana wengine ni wauzaji , wengine ni wanunuzi. Pia kando kule nyuma, kunaonekana kuwa kuna mijengo mirefu mirefu iliozingira soko hili.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni sokoni ambapo panauzwa bidhaa kama vile viatu. Viatu hivi vinaweza kuonekana kuwa vimefungwa juu ya vingine na vingine vimeweza kufunguliwa kamba juu.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni sokoni, soko hili linaonekana pia lina njia ambalo huweza kupitiwa na malori, malori haya yanaweza kusafirisha mizigo ambayo huuzwa, sokoni hapa sanasana, mzigo hii ambayo ni tikitimaji.

Mahali hapa panaonekana ni sokoni. Sokoni hapa panaonekana panashughulika na biashara haswa ya kuuza viatu. Viatu hivi vinaonekana kuwa vinaweza kumwagwa mahali. Pia panaonekana bei yake ndio ya viatu hivi.

Magali hapa ni sokoni ambapo panauzwa vifaa kama vile nyanya, vitunguu, viazi, kabichi, karoti. Panaonekana pia muuzajii wa bidhaa hizi ameweza kusimama pale nyuma ya soko lake.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni sokoni ambapo panauza bidhaa au viatu ambavyo vinavaliwa na watu wazima , watu wadogo na pia watoto, bidhaa haswa ambazo haswa zimefunguliwa.

Hapa ni sokoni ambapo panauzwa bidhaa kama vile: nyanya, karoti, kabeji, machungwa, panaonekana pana wauzaji wengi wauzaji hawa wamekaa kando ya maduka masoko yao, pana wanunuzi ambao wanatembea, wakinunua bidhaa.

Maanali hapa ni sokoni. Sokoni hapa panaonekana kuwa ni pahali pachafu. Pia panaonekana pana watu ambao wameweza kuketi chini kwenye mabiashara yao. Watu hawa wanaonekana kuwa wanauza bidhaa haswa nyanya.

Hii hapa panaonekana ni kiuzio cha mavazi haswaa mavazi ambayo yanaweza kukinga na baridi .Mavazi haya yanaonekana mengine yameweza kuanikwa juu na mengine yameweza kuwekelewa juu ya mengine.

Mahali hapa ni sokoni ambapo panauzwa bidhaa kama vile mandizi, machungwa, vitikiti maji, karoti na bidhaa nyingine. Wauzaji hawa wanaonekana kuwa wameweza kutandaza bidhaa zao chini. Panaonekana pana watu ambao wananunua.

Mahali hapa panaoneka kuwa ni sokoni. Sokoni hapa panauzwa bidhaa nyingi kama vile mapapai, maembe, mandizi. Pia panaonekana kuwa pana mnunuzi ambaye anaweza kuchagua matunda yake kwa njia ipasavyo. Panaonekana pia pana wauzaji waliokaa ndani ya vibanda vyao.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni sokoni. Panauzwa bidhaa kama vile machungwa, maembe, mandizi na kadhalika. Panaonekana kuwa pamejengwa kwa mbao . Mbao hizi zinaonekana ndizo zimeshikilia maembe na machungwa yale.

Mahali hapa ni kiuzio cha viatu. Panaonekana pana viatu vingi vilivyopangwa vyema. Pia panaonekana pana watu ambao wanatembea wakitafuta viatu.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni soko. Panaonekana kuwa kuna mtu ambaye anaeza anauza maua. Mtu huyu anauza anayeuza maua anaonekana kama ako chini ya tenti ambaye inamkinga na mia.

Mahali hapa ni sokoni. Sokoni hapa panaonekana pana watu wengi. Watu hawa wanaonekana ni wanunuzi na wauzaji wa bidhaa hapa. Bidhaa zinazooneka kuuzwa hapa haswa ni mandizi.

Hapa ni sokoni. Sokoni hapa panauzwa bidhaa haswa matunda. Matunda kama vile avocado , machungwa, maembe na bidhaa zingine. Pia panaonekana pana makaratasi ya kufungia wanunuzi bidhaa zile.

Mahali hapa panaonekana kuwa na jumba moja refu. Jumba hili, linaonekana kuwa lina machuma ambayo yameweza kuwekelewa juu yake, pia panaonekana kuwa na gari ambalo limefunguliwa mlango mmoja wa nyuma.

Hili ni jengo, jengo hili linaonekana ni la ghorofa, pia panaonekana pana, pana mabati ambayo yameweza kuzingira jengo hili, panaonekana pia pana mti wa maembe, juu ya ghorofa lile panaonekana, pana matanki, ya maji.

Mahali hapa panaonekana kuwa mahali ambapo watu huishi. Pana majumba mengi yaliyojengwa kwa mawe. Panaonekana pia pana miti iliyomeeshwa na watu hawa.

Mahali hapa panaoneka kuwa ni nyumba ama jumba ambalo mtu huishi. Jumba hili linaonekana kuwa ni la ghorofa moja. Pia anaonekana pia pana nyasi ambayo imeweza kumeeshwa vizuri na mkaaji wa huku.

Mahali hapa panaonekana pana jengo refu jengo hili linaonekana nila ghorofa saba hivi pia panaonekana kuwa pana miti ambayo imemea kando kando ya jengo hili pia panaonekana kuwa pana mataa ya barabarani ambayo yamo hapa.

Mahali hapa panaonekana kuwa pana mijengo mirefu. Jengo moja limeweza kupakwa rangi ya samawati. Pia panaonekana pana mabati yameweza kuzingira mahali.

Mahali hapa panaonekana kuwa panauza bidhaa kuukuu kwa wingi. Panaonekana pana bidhaa za kukula, bidhaa zinazotumia stima, na bidhaa kama vile unga, mchele na kadha.

Panaonekana kuwa pana shughuli nyingi ambazo zinaendelea, pana magari mengi yaliyopakiwa hapa nje, pia pana duka ambalo, linaonekana kuwa linauza vitu aina nyingi, kuna maduka mengine madogo madogo juu yake.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni kiuzio cha bidhaa kwa wingi. Mahali hapa panaweza semekana panauza bidhaa za kila aina. Bidhaa za kula, bidhaa za kunywa, vitu vinavyotumia stima na ambayo havitumii pia.

Hapa panaonekana kuwa ni kiuzio cha bidhaa nyingi. Kuna bidhaa za kuliwa, na bidhaa za kunywewa. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa zina rangi, marangi tofauti kuna: bidhaa nyekundu, bidhaa za rangi ya samawati, kijani kibichi na kadhalika.

Hapa panaonekana ni pahali panapouzwa vinywaji. Kuna vinywaji aina mingi, vinywaji vingine vilivyo pangwa vyema, ambavyo vinaonekana ni vya kulewesha na pia kuna vingine kama vile 'Coka Cola'.